Hili ni gari lenye rangi nyeusi. Lina magurudumu. Limegeshwa kwenye sakafu inayongaa yenye rangi nyeupe. Nyuma yake kuna ukuta wa glasi . Mianga ya dari pia inangaa.

Hizi ni noti za Kenya. Kuna za elfu moja, mia tano na mia mbili. Zimepangwa kwa mpangilio juu ya meza ya mbao. Za elfu moja, zina mchoro wa jengo kubwa la ghorofa katikati.

Bango hili ni tangazo la pima kutoka Amacco. Ina mchoro wa mwanaume aliye na ndefu nyeusi, ambaye ameshikilia kifua chake. Limeandikwa mandishi yanayosema,"unaweza umia wakati wowote lakini uponyaji haufai kumanisha shida na pesa."

Wanaume wawili wamekiti kwenye kiti cha mbao. Mmoja amvalia mavazi ya bulu na mwingine rangi ya machungwa na kahawia. Nyuma yao, dirisha la duka limefungulimwa. Upande wa kushoto, chombo kilicho tenhenezwa na vyuma kimeegeshwa hapo.

Chumba hiki ni cha maonyesho. Gari, la rangi ya kijivu, limeegeshwa hapa. Lina magurudumu na madirisha ya vioo. Nambari yake ya usajili ni,809.Linabeba uzani wa kilo, elfu moja mia mbili na hamsini ,hadi elfu moja mia saba na hamsini.

Hapa ni barabara, kando yake kuna kibanda cha kuuza mapambo. Mwanamke mmoja ameketi kwenye kiti cha mbao. Amejifunga leso ya manjano, anaendelea na shughuli za kutengeneza vifaa hivi.

Hili ni duka la kuuza bidhaa mbali mbali, mlango wake wenye rangi kijani kibichi umefunguliwa umeandikwa jina M pesa mbele yake mteja mmoja aliye valia nguo za bluu amesimama akingocha kuhudumiwa.

Hiki ni kituo cha kukusanya, kuhifadhi na kuuza maziwa cha Destiny. Milango yake imefunguliwa wazi, wateja watano wamesimama wakingojea kuhudumiwa. Wawili wamevalia shati nyeupe na suruali za rangi nyeusi, upande wa kulia mitungi ya kubebea maziwa imepangwa.

Mwanamke mmoja amesimama, amevalia shati nyeupe na kitambaa cha kuzuia nywele kichwani. Anaufinya mtambo wa maziwa yanayotiririka ndani ya kibuyu cha rming ya manjano.

Gari hili limeegeshwa kando ya barabara. Rangi yake ni ya kijivu. Lina magurudumu meusi. Madirisha yake ni ya vioo, ni la kampuni ya Kowil na linabeba uzani wa kati ya kilo elfu moja mia sita hadi elfu moja mia saba. Namba yake ya usajili ni 709 .

Bango hili ni la bima ya nyumba. Lina mchoro wa chumba la kisasa. Mandishi yake yameandikwa kwa herufi kubwa, Wino uliotumika ni wa manjano na zambarau. Upande wa kulia ,kuna picha ya mwanaume, aliye tabasamu mwenye mavazi meusi.

Gari refu linapita barabarani , limetengenezwa kutokana na vyuma na lina magurudumu sita, sehemu ya mbele ni ya rangi nyekundu limebeba magari matatu ya kubeba abiria wanne, mawili NI meupe na moja ni nyeusi. yote yana madirisha ya vioo na magurudumu.

Hapa ni sokoni , bidhaa tofauti zinauzwa hapa, kuna ndizi zilizokomaa za rangi ya kijani kibichi zilizotiwa ndani ya ndoo nyeupe, vitunguu, viazi vitamu na mboga. Zingine zimewekwa juu ya kifaa cha mbao.

Hili ni tangazo, la kidijitari, la kampuni iitwayo Kenya Orient, inauliza swali, je, unajua unaweza kuthibitisha, cheti chako cha bima, chini yake kuna maelekezo ya jinsi ya kufanya hivo, unabonyeza,*352#.

Mikono miwili imeshikilia noti la shilingi elfu moja kwa vidole lina neno Kenya na mchoro wa jumba kubwa la ghorofa katikati chini yake pesa ya shilingi hamsini imewekwa juu ya meza ya mbao.

Hii ni risiti ya malipo kutoka mamlaka ya bandari Kenya. Kuna maelezo kadha yaliyomo kama vile, jina la mtoaji, aina ya hati, jina la mpokeaji, anwani yake, tarehe, nambari ya stakabadhi na nambari ya fomu kuingia.

Hapa ni sokoni matunda ya aina tofauti yamepangwa. Machungwa yaliyo na rangi ya manjano, parachichi zilizoiva na maembe. Upande wa kulia, karatasi nyeupe za kufungia bidhaa hii, zimewekwa. Kando yake, kuna mkebe wa chuma ambao umesimamishwa.

Duka hili ni la kuuza maziwa milango yake ya chuma iliypopakwa rangi nyeupe imefunguliwa , dirisha lake pia li wazi paa ni la mabati upande wa juu kuna nembo ya highridge na mchoro wa ng'ombe.

Bango hili ni la bima ya Jubilee. Lina mchoro wa mwanamke mjamzito aliyetabasamu. Amevalia mavazi mekundu. Mkono moja umeshikilia tumbo yake. Upande wa kushoto, kuna maandishi yaliyoandikwa kwa wino mweupe yanayotaja manufaa yake.

Chumba hiki ni cha maonyesho, taa zimewaka magari ya rangi nyekundu, bulu na nyeusi yamepangwa safu mbili. Yana magurudumu, kuna madirisha ya vioo, nje kuna miti ya kijani.

Hili ni duka la kuuza bidhaa mbalimbali kama vile peremende, soda, maji na vinginevyo. Milango yake ya chuma imefunguliwa. Mabegi ya kijani kibichi na manjano yametandikwa. Upande wa kulia kuna gurudumu la rangi nyeusi.

Watu wawili wamesimama. Mmoja ni mwanaume aliyevalia suti nyeusi na shati nyeupe. Mwingine ni mwanamke aliye na mavazi meusi. Wote wametabasamu. Wametazama ukurasa wa kitabu uliofunguliwa. Nyuma yao gari la kibinafsi limeegeshwa.

Gari la kibinafsi la kubeba abiria wanne limeegeshwa kando ya barabara. Lina madirisha mawili ya vioo ni la rangi nyupe. Magurudumu yake ni meusi. Nambari yake ya usajili ni 709.

Gari hili ni la kibinafsi, zina rangi nyeupe na magurudumu mawili. Nambari yake ya usajili ni mia saba na tisa. Limeegeshwa kando ya barabara, upande wa nyuma kuna ua la kijani.

Duka hili limejengwa kando ya barabara, mlango wake wa chuma umefunguliwa, umepakwa rangi ya kijani kibichi. Wanaume wawili wamesimama kuhudumiwa, mmoja amevalia mavazi mekundu na mwingine suruali ya buluu.

Wanaume wawili wamesimama karibu na gari la rangi nyeupe, ina vioo na magurudumu. Mavazi Yao ni meupe na meusi. Mmoja wao ameweka mkono wake wa kushoto ndani ya mfuko, mwenzake anatia mafuta.

Gari hili ni la rangi nyeusi. Limeegeshwa uwanjani. Lina magurudumu. Madirisha yake ni ya vyioo. Upande wa nyuma , u wazi kwa minajili ya kubeba mizigo. Mwanaume mmoja, amekalia eneo hili. Kando yake kuna miti mirefu ya kijani iliyo na matawi madogo madogo.

Gari moja kubwa la rangi nyeupe linapita kwa barabara. Sehemu yake ya nyuma, iliyotengenezwa na vyuma, imetengewa nafasi kubwa. Imebeba gari ndogo la kibinafsi la buluu. Ina vioo na magurudumu.

Bango hili ni la Madison, ina maandishi yaliyoandikwa na wino ya bluu yanayosema; tunaelewa umuhimu wa kuwakinga wapendwa wako, nunua bima yako Leo, chini yake bonyeza, name mbili nane alama ya reli, ili kuinunua.

Ni mchana, gari lenye rangi nyeupe limeegeshwa kando ya barabara. Lina madirisha ya vioo. Magurudumu yake ni manne na ni meusi. Hupepa abiria kumi na wanne. Nambari yake ya usajili ni mia saba tisini na tano.

Hapa ni sokoni, shughuli za kibiashara zinaendelea. Mwanamke mmoja amesimama, nyuma yake kuna rundo kubwa la ndizi zilizoiva. Juu ya meza ya mbao kuna matunda tofauti yaliyopangwa kama vile machungwa, nanasi, na tikitiki maji iliyokatwa.

Hiki ni chumba cha maonyesho. Magari ya rangi nyeupe, manjano, nyekundu yamepangwa kwa utaratibu. Wananchi wa matabaka mbalimbali wamefika humo kujionea. Paa lake ni la vyuma na mataa yameweka.